Watu wawili waonekana wakichunga maziwa. Maziwa yanatolewa kwenye kibuyu cha rangi ya kijani, yanamwagwa kwenye kichungi, kwenye koko lingine la chuma. Yamkini wanataka kuyatumia maziwa yale.

Soko la reja reja panapouzwa mandizi kunaoneka mwanamke mchuuzi aliye na huzuni, kisa la maana mandizi yenyewe yashaa kaa sana na yashaa anza kubadilika rangi.